Mtu ambaye ni mtaalamu wa afya au mwanafunzi akiandika kwenye rekodi za matibabu zinazoitwa nursing care plan karatasi hizo zinaonekana kuwa kutoka hospitali ya rufaa ya kaunti ya Kajiado.

Muuguzi au mhudumu wa afya akiwa amevalia mavazi kamili ya kujikinga ndani ya chumba cha wagonjwa mahututi. Nyuma yake kuna vitanda vingine vya wagonjwa na baadhi ya wagonjwa wamelala kitandani.

Mgonjwa amelela katika kitanda katika chumba cha wagonjwa mahututi au chumba kingine cha matibabu. Wauguzi wawili au wahudumu wa afya wamevaa mavazi ya kujikinga. Wamesimama pande zote mbili za mgonjwa.

Mtu anaonekana akitumia kifaa cha kunawia mikono ambacho kimeandikwa Vivo Energy. Ananawa mikono yake chini ya bomba na kuna ndoo chini kukusanya maji au sabuni.

Kundi la waugizi na labda madaktari ndani ya chumba cha hospitali au kliniki. Wote wamevaa sare za matibabu ,kofia, na barakoa, kuashiria kuwa wako kazini.

Waaguzi wawili au wataalamu wa afya walio valia mavazi maalum ya kujikinga wakiwa karibu na mgonjwa aliyelala kitandani hospitalini. Mgonjwa anaoenekana kuwa katika hali mbaya na kuna vifaa vya matibabu karibu naye.

...akichangia damu. Amekalia kiti maalum kinachoonekana kuwa na sehemu ya kupumzikia mkono ya rangi ya bluu. Mkono wake wa kulia umenyooka na umefungwa kwa kitambaa cheupe karibu na eneo la sindano.

Mwanamke na mtoto wamelala ndani ya chandarua cha bluu wakitumia blanketi ya miraba nyekundu na nyeusi. Wamelala kitandani ndani ya chumba chenye ukuta wa rangi ya udongo.

Mazingira ya kliniki au ofisi ya afya. Mwanamke mmoja anayeonekana kuwa mfanyikazi wa afya ameketi akiwa amevaa barakoa na fulana nyeupe yenye maandishi. Mbele yake kuna mwanamke mwengine aliyeketi ambaye huenda ni mgonjwa au mteja.

Madaktari wanne wakiwa wamevalia mavazi ya upasuaji; ya kijani kibichi, barakoa na kofia za upasuaji. Wamekusanyika karibu na mgonjwa anayelala kwenye meza ya upasuaji.

Watu wakiwa kwenye mpango wa chanjo, labda dhidi ya ungojwa fulani. Wauguzi wanatoa chanjo kwa watu kadhaa. Watu wengi wamevaa barakoa kuashiria umuhimu wa afya na usalama. Kuna vifaa vya matibabu kama vile chuba za chanjo na chombo cha kuhifhadi baridi.

Mwanamume akiwa ameketi chini ya mti akionyesha kitu kwenye karatasi au kitabu kwa kundi la watoto waliokusanyika karibu naye. Anawafundisha au anawaelekeza kuhusu jambo fulani.

Kliniki ya rununu ya Beyond Zero ikihudumia watu, watu wengi wamesimama kwenye mistari wakingoja huduma karibu na lori lililobadilishwa na kuwa kliniki.

Kundi la watu wakikata utepe ishara ya uzinduzi au ufunguzi wa kitu fulani. Nyuma yao kuna gari kubwa lenye nembo ya AMREF HEALTH AFRICA ,ikionyesha kuwa tukio hili linaweza kuhusiana na maswala ya afya.

Kliniki ya rununu ya Beyond Zero ni gari kubwa linaloonekana kama lori au basi lililorekebishwa, ambalo limetengenezwa kutoa huduma za afya popote. Ni nyeupe na ina nembo ya bluu ya msalaba.

Uso wa mtu anayefanyiwa uangalizi au uchunguzi kwenye kinywa chake. Kifaa cha kumulika meno kimeshikiliwa kwa mkono mmoja. Mikono ya daktari huyu wa meno imevalia glavu za rangi nyeusi.

Kinywa wazi cha mtu kikifichua meno meupe na tabasamu pana. Midomo imepakwa rangi nyekundu inayong'aa, ulimi pia unaonekana kidogo. Anaonyesha furaha au anacheka.

Kinywa wazi kikiwa na meno ya juu na ya chini. Meno ya juu, hasa ya mbele, yanaonekana kua na uharibifu au kasoro. Kuna mashimo au sehemu zilizovunjika, kwenye meno hayo ya mbele.

Daktari wa meno ambaye ni mwanaume, akiwa amevaa barakoa na glovu, akimchunguza mgonjwa wake. Mgonjwa huyo amelala kwenye kiti cha meno huku mdomo wake ukiwa wazi.

Sehemu ya uso wa mtu, ikilenga mdomo na kidevu. Mtu huyo ana tabasamu pana, likifichua meno meupe na safi. Ana ngozi nyeusi, na, masharubu pamoja na ndevu nyepesi.

Mdomo na kidevu cha mtu. Sehemu kuu inayoonekana ni meno ya juu, ambayo yanaonekana kuwa meupe na yenye mpangilio mzuri. Karibu na mdomo, kuna mstari mweupe wima upande wa kulia.

Mwanaume mwenye asili ya kiafrika akitumia kijiti au tawi ndogo kusafisha meno yake. Anatabasamu na meno yake yaliyo wazi yanaonyesha jinsi anavyotumia kijiti hicho ambacho kinaonekana kama mswaki wa asili kusafisha meno.

Mdomo unaonyesha meno, ufizi na ulimi pamoja na kifaa cha meno chenye rangi ya buluu na nyeupe. Kinapaka dutu nyrupr kwenye moja ya meno ya mbele.

Maji ya kahawia yamefunika ardhi yakifikia magoti ya baadhi ya watu. Kuna majengo yanayo onekana kama nyumba na maji yamezizunguka. Watu wanatembea kwenye maji hayo.

Watu wawili wakiosha mikono yao kwenye chombo chenye nebo ya unicef. Wako katika mazingira ya makazi duni yenye nyumba zilizojengwa kwa mabati.

Gari jeupe ambalo ni gari la huduma au la usaidizi, likiwa limeegeshwa mbele ya jengo. Kuna bendera nyekundu na nyeupe likipepea katika upande wa mbele ya gari.

Eneo lililoathiriwa na mafuriko makubwa. Maji yenye matope yamefunika sehemu kubwa ya ardhi na yanaonekana kuzunguka nyumba zilizojengwa kwa mabati ambazo zinaonekana kuwa na ghorofa za mbao zilizotumiwa kukaushia nguo.

Watu wakitembea kwenye maji ya mafuriko. Maji hayo yanaonekana kuwa machafu kwa kuwa mvua kubwa ilinyesha. Watu wengine wakitazama kutoka juu ya ukuta au jengo.

Watoa huduma za dharura wanambeba mtu aliyejeruhiwa kwa machela kuelekea kwenye gari la kubebea wagonjwa. Wamevalia sare za rangi nyeupe, nyekundu na nyeusi. Ni watano katika idadi.

Wazimamoto wanne, wakiwa wamevalia sare zao kamili ikiwemo kofia ngumu na vifaa vya kujikinga na moshi. Wanafanya kazi karibu na mlango wa jengo lenye rangi ya kijani kibichi na moshi ukitoka ndani.

Soko la mazao mbali mbali, likiwa limejaa matunda na mboga za aina nyingi. Kuna chungu nzima ya vitu kama: karoti, viazi vikuu, vitunguu, kabichi, nyanya, pilipili hoho na biringanya. Bidhaa zimepangwa vizuri kwenye meza.

Uharibifu mkubwa unaonekana kuwa umesababishwa na dhoruba au upepo mkali. Kifaa kikubwa kama sehemu ya paa au muundo mwingine kimebomoka na kupinda, kikiwa na rangi ya kahawia na fedha.

Eneo kubwa la ardhi, ambalo zilikatwa miti, mbele kuna kisiki kikubwa, cha mti, na nyuma yake, kuna mashina mengi ya miti, iliyokatwa matawi yaliyotapakaa ardhini. Hali hii ni uharibifu wa mazingira kutokana na ukataji miti.

Mandhari mazuri ya milima na bonde, mbele kuna mimea mingi ya kijani kibichi na miti ikionyesha kua eneo hilo lina misitu minene, Kuna bonde pana lililojawa na mimea ya kijani kibichi.

Chumba kama duka la dawa au sehemu ya kuhifadhi madawa katika kituo cha afya. Kuna rafu nyingi nyeupe ambazo zimajaa chupa, makopo na vifaa vingine vya matibabu.

Jengo la kituo cha afya linaonekana kuwa safi na limetunzwa vizuri. Kuna ngazi kadhaa zinazoelekea kwenye mlango mkuu ambao uko wazi. Rangi ya jengo ni bluu na nyeupe.

Kifaa kinachotumika kutazamia ndani ya sikio. Kifaa hicho kina mfuniko mweusi na kishikilio cheusi chini. Pembeni yake kuna kibweta cheusi kirefu kilicho wazi chenye vifaa vingine ndani.

Mtu ambaye amevaa koti jeupe la labu akiandika kwenye fomu ya bluu. Juu ya meza kuna nyaraka zingine muhimu, ikiwemo jalada kubwa la manjano. Huu inaashiria kuwa eneo hili linaweza kuwa katika kituo cha afya.

Upande wa kushoto, kuna sehemu kubwa ndefu iliyo simama wima, inayoonekana kuwa sehemu ya mashine ya Xray. Upande wa kulia, chini kuna meza ambayo mgonjwa hulala wakati anapopigwa Xray.

Toroli ya chuma chenye magurudumu ambayo mara nyingi hutumika katika mazingira ya hospitali au kliniki. Juu ya toroli kuna vifaa mbalimbali vya matibabu. Upande wa kulia wa toroli kuna mfuko mkubwa wa zambarau uliotundikwa.

Chumba cha kliniki ya meno. Kuna kiti cha daktari wa meno chenye rangi ya bluu na nyeupe. Beseni ndogo la kutemea mate na vifaa mbalimbali vya meno vimewekwa karibu na kiti. Mazingira ni ya kazi ya daktari wa meno.

Chupa kubwa nyeupe iliyoandikwa Faholo Formalin. Maelezo kwenye chupa yanasema kwa matumizi kama kusaidia kuhifadhi sampuli za tissue , kwa matumizi ya maabara, na kwa matumizi ya mifugo.

Maabara yenye vifaa mbalimbali. Kuna darubini, mashine ya kupooza au kuhifadhi sampuli na vifaa vya maabara kama vile mrija ya kupimia. Meza ya maabara inaonekana safi na vifaa vimepangwa vizuri.

Kituo cha kazi cha maabara chenye kifaa kubwa cheusi cha kielectroniki kilichoandkwa relay , kompyuta mbili zilizo na screen , na viti viwili vya ofisi vinavyozunguka.

Meza ya mbao iliyopangwa na vifaa mbalimbali labda katila mazingira ya ofisi au maabara. Kuna kompyuta ya mezani iliyo na skrini inayoonyesha picha ya viungo za binadamu. Kibodi na kipanya vipo pia.

Huu ni uhamasishaji wa afya ya akili. Ujumbe wake unasema ni wakati wa kuanzisha mazungumzo ya kawaida kuhusu afya ya akili. Kijana ameshika kichwa chake akionyesha labda mawazo mengi au maumivu ya kichwa.

Muuguzi amechoka, au ana huzuni, akiwa ameketi sakafuni, na uso wake umefunikwa kwa mikono yake. Amevaa magwantesi ya bluu, na amevua barakoa yake kidogo. Inaweza kuwakilisha shinikizo, na changamoto, wanazokumbana nazo wauguzi katika kazi zao.

Mwanamke amechoka sana .Amelala kifudifudi juu ya kompyuta yake ndogo iliyo mezani. Amevaa shati la njano na suruali nyeusi. Ameketi kwenye kiti cha ofisi, cha rangi ya buluu.

Watoto wawili wamesimama juu ya rundo la takataka, wakitazama chini kwenye makazi duni yaliyojaa nyumba za mabati. Mandhari yanaonekana kuwa jioni au asubuhi na mapema na jua likiwaka.

Dawa ya kupaka yenye jina la chapa Fenbid inatumika kwa ajili ya kupunguza maumivu, uvimbe unaohusiana na maumivu, majeraha ya kimchezo na maumivu ya misuli.

Daktari au mhudumu wa afya akimchunguza mtoto mdogo. Amevalia glovu nyeupe na koti jeupe la daktari. Anatumia kifaa cha kukagua, kwenye kifua cha mtoto. Mtoto amelala chali na amevalia nguo zenye rangi mbalimbali.

Watoto wawili, mvulana na msichana, wanatumia kituo cha kunawia mikono hadharani. Wote wamevaa barakoa usoni. Kituo hicho cha kunawia mikono kina rangi ya kijani kibichi na buluu. Kinaonekana kuwa na nembo.

Mtoto mchanga amelala chali kwenye blanketi lenye miraba. Mtu mzima ambaye mikono yake tu inaonekana anaonekana akimvalisha au kumrekebishia nguo mtoto. Mtoto amevaa fulana ya pinki.

Kampeni ya chanjo ambapo mwanamke ambaye ni Mtaalamu wa afya ,anampa mtoto chanjo ya matone mdomoni. Mama wa mtoto ameketi karibu naye. Watu wengine kadhaa wamejipanga nyuma yao.

Mikono ikinawa kwa sabuni na maji yanayotiririka kutoka kwenye bomba. Bomba hilo limeunganishwa kwenye chombo kikubwa cha kuhifadhi maji, labda pipa au tanki. Chini ya mkono, kuna ndoo ikiwa na maji machafu.

Kituo cha kunawa mikono ina ndoo kubwa ya bluu juu inayoshikilia maji, sinki la bluu chini kwa ajili ya kunawia na chupa ya sabuni ya maji karibu na sinki. Kituo chote kimetengenezwa kwa chuma cheupe.

Mwanamke akishika goti lake kana kwamba ameumia huku mwanaume akimsaidia na kumuunga mkono labda baada ya mazoezi au kukimbia katika bustani au njia iliyonyooka yenye miti pembeni.

Vifaa mbalimbali vya mchezo wa kriketi vilivyotawanyika kwenye sehemu kama uwanja wenye nyasi au zulia la nyasi bandia. Vifaa hivi ni pamoja na kofia ngumu, fimbo ya kriketi, kiatu cha michezo na glovu.

Kiwiko cha mguu chenye maumivu ambapo rangi nyekundu na chungwa inaashiria kuvimba au jeraha. Kinaweza kuumia kutokana na kuteguka au kuvunjika.

Mtaalamu wa afya akimhudumia mgonjwa akifanya uchunguzi au matibabu kwenye mguu wa mgonjwa. Mtaalamu amevalia koti jeupe la daktari na mgonjwa amelala kitandani huku mguu wake ukiwa umenyooka.

Shina hili linaonekana kuwa na matunda mengi madogo, mabichi yaliyoshikilia matawi. Majani ni makubwa na ya kijani kibichi. Jua linapenyeza katikati ya matawi.

Mimea yenye majani mengi, katika kichaka. Majani yanaonekana kuwa na rangi ya kijani kibichi, na kuna mwanga wa jua unaopenya kupitia miti mirefu iliyo nyuma.

Mmea wenye majani marefu membamba na ya kijani kibichi. Mmea huu unakaa umepandwa karibu na ua wa mbao. Nyuma yake kuna nyasi na miti mingine. Jua linaonekana kuangazia juu ya mmea na mazingira yake.

Eneo lenye mimea mingi inayonekana kuwa pori au shamba lisilolimwa sana. Mbele kuna mmea wenye majani makubwa yanayofanana na kiganja cha mkono na shina lenye rangi ya zambarau.

Mmea wenye matawi marefu na mapana ya kijani kibichi uko shambani. Mmea huu unang'aa kutokana na miale ya jua inayoufikia. Kando yake mimea kadhaa ipo. Mmea wa ndizi unaonekana.

Maua mengi ya manjano yanayochipuka kwenye vichaka virefu yenye majani mabichi tele. Nyuma ya maua hayo kuna uwanja mpana na mbali zaidi kuna safu ya miti chini ya anga ya bluu lisilo na mawingu mengi.